Msichana huyu anaonekana akifurahia afya ya meno yake. Meno yake inaonekana kua na afya nzuri kwa sababu iko na rangi yake ya kawaida ambayo ni nyeupe, kumaanisha anafuatia ratiba ya kusugua meno yake kwa ukawaida.

Inaonekana kuwa eneo lililofurika maji ya rangi ya matope yaliye mafuriko au kupasuka kwa bwawa au mto. Kuna mtu katikati ya maji akijaribu kupitia juu ya mabaki ya mbao, hali ambayo ni hatari kwa maisha. Pembeni kuna watu wengine wanao tazama au wakijaribu kusaidia. Mazingira yanayoonyesha uharibifu mkubwa wa miundo mbinu kama vile nyumba au makazi yaliyobomoka